Fundi wanaonekana wakifanya matengenezo kwenye nguzo za umeme zenye waya nyingi. Eneo hili linaonyesha shughuli za usambazaji wa umeme na ukarabati unafanyika ili kuhakikisha huduma bora kwa jamii kwa watu wanaoishi katika eneo hili.

Kituo hiki ni cha kupoza umeme lina transformer kubwa na nguzo za chuma zinazobeba nyaya miundo mbinu hii ni muhimu kwa kusambaza umeme ikihakikisha nguvu inafika watumiaji ,eneo hili lina changarawe ikionyesha usalama na mpangilio wa kituo hiki cha kusafirisha nishati.

Kituo hiki ni kikubwa na ni cha kupoza umeme chenye miundo mirefu ya chuma na nyaya nyingi. Eneo hili lina jukumu muhimu katika kusambaza umeme likiwa sehemu ya miundombinu ya nishati. Kituo hiki kinahakikisha kuwa utulivu wa gridi ya taifa unazingatiwa

Haya ni kabati za kudhibiti umeme ambazo kwa kawaida hupatikana katika vituo vidogo vya kusambaza umeme. Kabati hizi zina vifaa mbalimbali vya elektroniki na vinaashiria vinavyotumika kufuatilia au kudhibiti na kuleta mtandao wa usambazaji wa umeme.

Jengo hili ni refu na ni la ghorofa lenye matofali mekundu na madirisha ya buluu. Mbele ya jengo kuna nguzo kadhaa za umeme zenye waya na transfoma moja. Pia kuna ua wa chuma wa buluu na miti midogo. Barabara inaonekana mbele na kuna takataka ardhini karibu na nguzo.

Hiki ni kiuto kikubwa cha kupza umeme kikizungukwa na mandhari ya asili ikiashiria miundombinumuhimu wa usambazaji wa nishati. Hii inashiria uwekezaji katika gredi wa taifa na kuhakikisa unawafikia wananchi. Ni tawira na uti wa mgongo wa usamabazaji wa umeme nchini.

Nguzo za umeme zinaonekana kubeba transfoma, ambazo ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme. Miundombinu hii ya umeme inawakilisha vitu vidogo vya kubadilisha umeme, vinavyohakikisha nishati inasambazwa kwa ufanisi na salama kwa watumiaji wote nchini.

Uwanja huu lina vyuma virefu ambayo yameunganisha nyaya tofauti yanayopeleka stima katika eneo tofauti, lina nyasi ya rangi ya kijani kibichi na kwa kando kuna miti yaliyo na majani ya kijani kibichi.

Umeme mkubwa wa kuzalisha umeme unaoonekana kuwa wa joto ardhi kutokana na mvuke mwingi unaotoka. Katika eneo hili kuna miundo mbalimbali inayohusika na uzalishaji na usambazaji wa umeme katika eneo tofauti.

Eneo hili linaonekana kuwa la sehemu duni. Uchafu unaonekana kutupwa vibaya na mtu mmoja ambaye amevalia sketi ya rangi ya kijani kibichi na shati nyeupe anaonekana akipita huku amebeba mkoba.

Simba jike anaonekana kulala juu ya kilima kidogo huku nyuma yake kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu. Hii inaashiria makutano ya wanyama pori na makazi ya binadamu, pia inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi mazingira yake ile usikose mahali pa kukaa.

Msafara wa magari ya watalii yanaonekana katika hifadhi ya wanyama pori. Magari mengi yaliopo yanaonyesha wingi wa watalii basi ni muhimu kufuata kanuni za uhifadhi ili kuweza kulinda mali asili za nchini inayoleta pesa katika nchi.

Mamba anaonekana kulala kwenye majani karibu na maji huku mazingira yakionekana kuwa ya asili. Kuwepo kwa wanyamapori kama hawa katika makazi yao yakisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira katika maeneo haya na yenye muhimu kwa kudumisha usawa wa kiekolojia.

Kifaru anaonekana kuokolewa na maafisa ambao wanajaribu kumuingiza kwenye gari. Wamevalia sare ya rangi ya kijani kibichi na gari lao ni la rangi ya kijani kibichi. Huu inaashiria umuhimu wa kuhifadhi wanyama pori.

Kundi la watu wa jamii ya Kipare wamevalia mavazi ya kitamaduni, wengine wakiwa na shanga za kupendeza. Hii inaashiria uhusiano wa kina kati ya jamii za asili na utunzaji wa mazingira kwani mara nyingi hutegemea rasilimali za asili. Kuhifadhi tamaduni hizi ni muhimu, kama ilivyo kuhifadhi mazingira.

Makaazi duni yanaonekana kuathiriwa na maji mengi ya mafuriko huku mto ukifurika na kubeba taka. Mtu mmoja anaonekana karibu na maji akionyesha athari za uchafuzi na uharibifu wa mazingira. Hali hii inasisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi bora wa taka ili kuepuka majanga.

Wanafunzi wanaonekana kukaa wawili wawili. Wamekalia dawati ya rangi ya kahawia na kuna walimu wawili ambao wamo darasani, mmoja yuko mbele ya darasa na mwingine yuko nyuma. Madirisha makubwa yanaonekana kupitisha mwangaza kwenye chumba hili.

Mtu anaonekana akibeba gunia kubwa la taka, huku akivuka mkondo wa maji machafu. Mazingira yamechafuliwa na takataka kila mahali, ishara tosha ya uharibifu. Hali hii inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi na usimamizi bora wa taka ilikulinda mazingira yetu.

Mbuni kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye eneo la nyasi huku nyuma yao kukiwa na mandhari ya majengo marefu jijini. Hii inaashiria changamoto ya uhifadhi ya mazingira na wanyama pori karibu na maeneo ya mjini ikisisitiza umuhimu wa kulinda makaazi asilia dhidi ya upanuzi wa mji.

Katika eneo hili, kuna rundo la takataka na maji machafu karibu na reli na makazi. Hii inaonyesha uharibifu wa mazingira. Hali hii inaashiria kutokuwepo kwa usimamizi sahihi wa taka na uchafuzi wa vyanzo vya maji. Mazingira machafu yanatishia afya ya jamii.

Maporomoko ya maji yanaonekana kupendezwa. Yamezungukwa na miamba mikubwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Miale ya jua inaona kupenya kupitia miti. Mazingara asili inaonyesha umuhimu wa uhifadhi mazingira nchini.

Twiga watatu wanaonekana kwenye vichaka ya rangi ya kijani kibichi. Na mawingu yanaonekana kuwa na rangi ya samawati. Hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi makazi ili viumbe hawa waendelee kustawi katika mazingira yao ya asili.

Kundi la tembo wakiwemo wale wadogo, wanaonekana wakitembea kwenye njia ya udongo, huku gari la watalii likifuatilia na mandhari inajumuisha maeneo yenye maji na nyasi ikionyesha mazingira asilia ya wanyamapori na inaashiria kuwa inafaa kuhifadhiwa .

Vifaru watatu wanaonekana wakilisha kwenye nyasi ndefu, huku nyuma yao, kukiwa na daraja refu la treni kuashiria makutano ya maendeleo na wanyama pori. Uwepo wa wanyama hawa katika mazingira ya wazi unasisitiza umuhimu wa kuhifadhi wanyama pori.

Wanawake wawili wanaonekana wakichota maji, na mazingira yanaonekana kuwa duni, kuna tope, maji machafu na takataka zinazo onekana chini ,hii inaashiria ya kuchafuzwa mazingira, na makazi duni iliyojengwa kwenye mabati pia yanaonekana nyuma. Hii inaonyesha changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira.

Ndovu wachanga wanaonekana wakitembea kwenye udongo mwekundu wengine wakiwa wamefunikwa nguo. Hii inaashiria juhudi za kuhifadhi wanyama pori na makazi yao hasa kwa spishi zilizo hatarini. Kulinda mazingira ni muhimu ili kuhakikisha viumbe hawa wanaendelea kuwepo kwa vizazi vijavyo.

Eneo hili lina uchafu mwingi karibu na makazi duni. Inaonyesha uharibifu mkubwa wa mazingira; taka zimetupwa kiholela zikielekea mtoni. Hali inayothiri binadamu na viumbe hai. Hali hii inasisitiza umuhimu wa uhifadhi na usimamizi bora wa taka nchini.

Huu ni msitu mkubwa, wenye miti na mimea mingi. Uwepo wa misitu unasisitiza umuhimu wa kuhifadhi mazingira, kwa sababu yanadhibitisha hali ya hewa ,vyanzo vya maji na makazi ya wanyamapori, katika nchi.

Kundi la watu, wakiwemo wanafunzi wanaonekana wakipanda miti, inawakilisha juhudi za uhifadhi wa mazingira, kitendo hiki kinaonyesha umuhimu wa miti, kwa manufaa ya vizazi vijavyo, na kulinda ekolojia ili watu waweze kuishi, bila ugonjwa.

Msichana mdogo na mwanaume mzima wanaonekana wakipanda mti. Wamevalia barakoa. Hii inawakilisha juhudi za kuhifadhi mazingira. Kitendo hiki kinaashiria umuhimu wa upandaji wa miti katika kupambana na mabadiliko ya hali hewa na kulinda mfumo wa ekolojia.

Paa wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu. Wamezungukwa na miti na vichaka ya rangi ya kijani kibichi . Wanyama Hawa wa porini ni sehemu muhimu ya mifumo ikolojia inchini, na upo wao unaashiria umuhimu wa kuhifadhi makazi yao ya asili, ili kuwalinda dhidi ya vitisho mbalimbali.

Kundi la pundamilia wanaonekana wakitembea katikati ya barabara ya vumbi katika hifadhiya wanyamapori. Mandhari ya asili yenye nyasi na miti inatuvumbulia umuhimu wa uhifadhi wa makaazi ya wanyama. Pundamilia hawa wanaashiria utajiri wa anuwai uanohitaji ulinzi ili vizazi vijavyo vifurahie.

Twiga wawili wanaonekana wakiwa katika mbuga yenye nyasi ndefu huku mandhari ya jiji ikionekana nyuma yao. Hii inaashiria uhifadhi wa wanyamapori katika ukuaji wa mji. Inaonyesha umuhimu wa kulinda makazi ya asili ya wanyama.

Shamba hili ni kubwa na lina nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Imeapakana na uzio wa waya ambayo unatumika kutenganisha maeneo na kuzuia uharibifu. Hali hii inaashiria hatua za uhifadhi wa mazingira au usimamizi wa ardhi.

Hawa ni kundi la wamaasai wanaofanya densi ya kuruka wakiwa wamevalia mavazi ya asilia inashiria utamaduni wao ulio unga na mazingira kuwepo kwao katika mazingira ya asili kunapendekeza uhusiano wa karibu na rasilimali za kiasili hii ina wakilisha jamii inayotegemea na kudhamini mali asili.

Jengo hili limebomolewa na mashine kubwa, na kando yake kuna watu ambao wamesimama wakiiangalia. Nyuma yao kuna maji ya rangi ya kahawia ambayo yamesimama na yameshindwa kupita kwa sababu njia yao ilizuiliwa na jengo hilo.

Mbuni amesimama kwenye makao yake. Ana manyoya ya rangi nyeusi na shingo ndefu na amefungua mdomo. Kando yake kuna miti na kuna majani ya rangi ya kijani kibichi na amesimamia udongo wa rangi wa kahawia.

Twiga wengi wanaonekana kuvuka mto mdogo na kando yao kuna miti na nyasi ya rangi kijani kibichi na mawingu yanaonekana kuwa meupe na rangi ya samawati kuonyesha kuwa hakuna mvua.

Kundi la watoto ambao wamevalia sare za shule wamekusanyika karibu na mwanaume ambaye anaonekana kama mwalimu ambaye ameshika mche wa mti tayari kupanda. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya shule ikipendekeza kuwa shughuli katika mazingira ya shule.

Chui anaonekana kulala chini huku ametulia. Manyoya yake yana madoa meusi yanayotambulika kwa urahisi na macho yake yanaonekana kuwa makali na ya makini. Kando yake kuna majani machache yanayoonekana karibu naye kuashiria mazingira ya asili ya bustani.

Hawa ni wamaasai ambao wamevalia shuka ya rangi tofauti kama vile nyekundu na rangi ya samawati. Kuna watoto wanawake na wanaume na kati yao kuna mgani ambaye anaonekana kuwa mzungu ambaye amekuja kuwafunza kuhusu kuhifadhi mazingira.

Vifaru wawili, mmoja mkubwa na mwengine mdogo wanakula nyasi katika mazingira ya wazi ya savanna. Hii ni ishara kuwa ni muhimu kuhifadhi wanyama pori na rasilmali za asili kama vile mbuga za wanyama.

Mamba mkubwa anaonekana amechovya nusu ndani ya maji machafu, karibu na kingo yenye matope na udongo uliotafunwa. Hii inaashiria uwepo wa mamba katika sehemu ya ekolojia na wanafaa kuhifadhiwa katika eneo hili.

Nyani amekalia mti. Anaonekana kuwa na rangi mbili kwenye mwili wake, nyeupe na nyeusi. Anaangalia nyuma na kando yake kuna mimea yaliyo na rangi ya kijani kibichi.

Sehemu hili ni la kuhifadhi maji, ambayo hutumika ili kuweza kusukuma stima katika eneo tofauti. Kando yake kuna miti ya rangi ya kijani kibichi ambayo ni muhimu kwa kuweza kuleta mvua ili maji mingi yaweze kuwa hapo.

Kundi la pundamilia, wanaonekana katika mbuga yenye nyasi ndefu. Na nyuma yao kuna mandhari ya mji lenye majengo marefu, inaashiria mbuga ya wanyama pori ambayo ni mfano mzuri wa kuhifadhi mazingira yao ili yaeze kuishi vizuri.

Ndovu wawili wamesimama kwenye udongo wa rangi wa kahawia na nyuma yao kuna wahudumu ambao wamevalia koti ya rangi ya kijani kibichi wanaowachungunga ili kuhakikisha kuwa hali yao iko salama katika pori hilo.

Uchafu unaonekana kutupwa kando ya bahari. Hili ni mbaya kwa sababu yatahatarisha afya ya wanaoishi karibu na eneo hili pia maisha ya wanyama wanaoishi majini yatakuwa hatarini.

Wanaume hawa wanaonekana kuwa wafanyikazi wanaoshughulikia bomba la maji ya rangi ya kijani kibichi ambalo limefunikwa na mchanga. Nyuma yake kuna gari ya rangi ya manjano inayosaidia katika kazi.

Hili ni bwawa la maji ambalo imeeza elekezwa kwenye mashamba ya maji ili kuweza kumwagia shamba la mimea ya maji. Maji haya yanaweza safisha na kutumika kwenye manyumba ya kupika.

Punda milia hawa wako malishoni, wamesimamia kwenye nyasi ya rangi ya kahawia. Kando yao, swara mmoja anaonekana pia kuwa kwenye eneo hili, na yuma yao kuna miti ya rangi ya kijani kibichi.

Msongamano wa magari unaonekana katika barabara hili. Kuna vyale vya kubeba abiria na yale na kibinafsi na magari makubwa pia yanaonekana. Kando yake kuna miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi yanaonekana na watu wanaonekana kuvuka barabara.

Gari hili ni la kubeba abiria. Ina rangi ya samawati, nyeupe na nyinginezo na ina nambari ya usajili ya KCX tatu nane tisa sufuri na nyuma yake watu wanaonekana kusimama wakiongoza watu.

Magari yameegeshwa katika eneo hili, yana nambari ya usajili na katika gari moja mlango liko wazi na kiti ya rangi nyekundu inaonekana. Watu wanaonekana kutembea karibu na magari haya.

Katika eneo hili, panaonekana kuwa na msongamano ya magari. Kuna yale ya kubeba abiria na kuna moja ya kibinafsi. Watu wengine wanaonekana kutembea kwenye lami na majengo marefu ya ghorofa yanaonekana kando ya barabara.

Eneo hili ni pale ambapo magari yameegeshwa ili kuwangoja wateja. Yana mabango juu yanayoonyesha sehemu ambalo magari hayo yanaelekea. Wateja wanaonekana kupanda gari na Kuna mwingine kondakta anaonekana kumuongelesha mteja ili aweze kupanda gari.

Barabara hili ni pana na lina sehemu nne ambalo linawezesha magari kutumia na kuelekea sehemu tofauti na inasaidia kuzuia msongamano wa magari. Nyasi inaonekana katika sehemu ya katikati na kuna wanyama wanaolala kwenye nyasi hiyo na kuna mijengo ambayo iko kando ya barabara.

Mabasi mawili ya abiria yamesimama barabarani. Yanasubiri kupakia na kushusha watu. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea karibu na vyombo hivi vya usafiri wa umma, huku pikipiki likiwa limepaki kando. Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida za kituo cha magari ya abiria.

Hili ni basi ndogo lililopakwa rangi ya zambarau na waridi. Limeegeshwa kando ya barabara likiwangoja wateja na kuna bango ambalo linaonyesha njia ambapo gari hili linaenda na ina nambari ya usajili.

Sehemu hili ni mahali ambapo magari huegeshwa kuashiria shughuli za usafiri wa umma nchini. Mabango mawili yanaonekana mbele ya gari moja likionyesha pale amabpo gari zinaelekea na lingine nauli ambayo mtu anafaa kulipa.

Basi la abiria limeegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria. Watu mbalimbali wanaoneakana wakitembea karibu na basi hilo na kuna mti ambayo una matawi ya rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za jiji zenye miti na majengo marefu nyuma yake.

Eneo hili ni stesheni ya treni yenye miundombinu ya reli na msongamano ya magari na watu. Mabasi na magari mengine yanasubiri karibu na kituo, kuashiria kuwa kuna husiano kati ya usafiri wa barabara na reli. Hali hii inaashiria shughuli nyingi za usafiri wa uma.

Foleni ndefu ya magari ya uchukuzi wa umma unaonekana katika barabara hili, ikiwemo matatu na basi. Hii inaashiria msongamano wa magari barabarani. Hii inaashiria changamoto za miundo mbinu na usimamizi wa trafiki jijini ambalo linafaa kusaidiwa.

Hiki ni kituo cha magari ya umma. Abiria wanaonekana kupanda na kushuka. Inaashiria mwingiliano wa kila siku wa usafiri wa umma katika jiji. Ni taswira halisi ya utendaji kazi wa mfumo wa uchukuzi wa abiria mjini, kila siku.

Sehemu hii ni pale ambapo magari ya umma yanaengeshwa ili kuweza kushukisha na kubeba wateja, basi ya rangi ya samawati inaonekana ikibeba wateja na abiria wanapanda na kushuka, barabara inaonekana kuwa na matope na kuna magari mengine karibu pamoja na watu wakitembea.

Basi la abiria la rangi ya kijani kibichi , limesimama katika kituo likipakia abiria jijini. Kondakta anawaita abiria ,kuashiria shughuli za kawaida za usafiri wa umma nchini ,magari haya yanatoa huduma muhimu kwa usafirishaji wa watu.

Barabara hili linaonekana kuwa la shughuli nyingi ,huku magari yanaonekana yakipita, watu wengi wanaonekana wakitembea na kusubiri usafiri, huku maafisa wa traffiki wakiwa wamesimama karibu, hali hii inaakisi mtindo wa maisha na mfumo wa usafiri wa umma katika mazingira ya mjini.

Magari yanaonekana kupanga foleni barabarani huku maafisa wa trafiki wakiongoza magari na wengine wanafanya uchunguzi kuhakikisha kuwa yako salama barabarani. Usafiri unaendelea na ilhali kuna unyevunyevu barabarani.

Sehemu hili ni pale barabara tofauti yanayokutana. Ishara za trafiki na magari mbali mbali yanaoneka katika eneo hili. Polisi wawili walio valia sare wanatumia mwavuli na kusimama kwenye mkutano wakionyesha jukumu lao katika kudhibiti mtiririko wa magari na kuhakikisha kuna usalama barabarani.

Eneo hili lina maegesho ya magari tofauti yaliyotumika kama usafiri wa umma. Mabasi haya yanawakilisha mfumo muhimu wa usafirishaji wa abiria mjini. Eneo hili linaashiria kituo cha kuanzia au kumalizia safari kwa wasifiri wengi katika siku.

Barabara hili ni pana na ni la lami. Limegawanywa na kuna magari ambayo yanaonekana kwenye barabara, na kuna daraja la waenda kwa miguu linalovuka juu. Hii inaashiria miundombinu ya barabara na huduma za usafiri katika nchi yetu.

Basi la abiria limeegeshwa kando ya barabara likipakia abiria. Watu wanaonekana wakipanda na kushuka, huku rerali waliovalia sare yao wanaonekana wakipanga wateja wao. Huduma za usafiri wa umma zinaendelea katika eneo hii.

Barabara hili ni pana na ni la lami. Magari machache yanaonekana kupita, na kando yake kituo cha mafuta kinaonekana, na miti mingi, ikionyesha mandhari ya jiji. Magari yanayopita yanaashiria mtiririko wa shughuli za kawaida za usafirishaji wa watu na bidhaa.

Magari ya uma yamesimama kando ya barabara yakingoja kuwapandisha na kuwashusha abiria. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara iliyojaa magari ya uma ikiashiria mazingira ya kituo kikubwa cha usafiri. Hali hii inaonyesha jinsi usafiri wa uma unavyotoa huduma muhimu kwa wakazi wa jiji.

Basi lenye rangi ya samawati na kijani limepakia katika kituo cha mabasi jijini. Pikipiki imepaki mbele ya basi ikileta mchanganyiko wa usafiri unaopatikana katika eneo hili. Watu wengine wanaonekana kukaa ndani ya gari na wanaongoja gari ili iwapeleka katika eneo tofauti.

Mabasi kadhaa yanaonekana yakiwa yameegeshwa barabarani baadhi yakiwa na abiria na mengine yakisubiri kupakia. Watu wanatembea na pikipiki zinapita kuashiria muingiliano wa magari na wanaotembea kwa miguu. Majengo marefu yaliko nyuma yanaongeza picha ya mazingara ya jiji.

Basi ya rangi ya samawati limeegeshwa barabarani na abiria wameshaashuka kutoka kwenye gari. Karibu na basi kuna mwanaume aliyeshika bango la matangazo ya huduma za usafiri. Hii inaashiria jinsi mabasi yanavyohudumia umma.

Eneo hili linaashiria mandari ya usafiri wa umma nchini Kenya. Ambapo kuna gari ndogo nyeupe yenye namba ya usajili imepakiwa kando. Inaonekana kuwa kituo cha mabasi mahali ambapo abiria hupanda na kushuka.

Magari yanaonekana kupanga foleni. Zimo magari madogo na lori kubwa. Kando ya barabara kuna majengo ya ghorofa na kuna watu wanaotembea kwenye njia ya watembea kwa miguu. Hii inaashiria changamoto za usafiri wa umma katika eneo hili.

Gari ya rangi ya manjano limepambwa kwa michoro na maandishi imeegeshwa kando ya barabara, na kuna watu wengi wako karibu nayo. Baadhi yao wanaonekana kuingia na wengine kutoka. Hii inaashiria utamaduni wa shughuli za usafiri wa umma.

Magari ya rangi ya samawati na ya kijivu yanaonekana kusimama na lililo mbele ,kondakta amesimama kwa mlango ili kuwaingiza wengine ndani na kuna waliokaa ndani. Watu wengine wanaonekana kutembea sehemu tofauti katika eneo hilo.

A car with the colors yellow and blue is parked on the side of the road so that passengers can board and be transported to different locations. One person is seen getting inside, and beside the car is a motorbike rider who is waiting for a passenger.

Sehemu hili ni mahali ambapo magari yanasimama ili kuwangojea wateja wapate gari. Lililo mbele ni ya rangi ya kijani kibichi na lina karatasi ambalo linaonyesha mahali gari hili linaelekea na kuna anayekaribisha watu kwenye gari.

Barabara hili lina shughuli nyingi iliyojaa watu na magari na yana mabango ya matangazo ya usafiri. Inonekana ni hali ya kubeba abiria, na kando yao kuna watu ambao wanauza aina tofauti ya vitu kwenye barabara.

Eneo hili ni pale ambapo magari yameegeshwa yakingojea wateja. Inaonyesha ishara ya njia ya matatu ya namba 46 yenye maeneo yanayopitishwa, na inaonyesha kuwa nauli inayolipwa ni shilingi 40.

Basi la kubeba abiria lenye rangi ya waridi na rangi ya samawati linaonekana kupita juu ya daraja, na chini ya daraja kuna mto wenye maji ya rangi ya kahawia na nyuma ya basi kuna daraja lingine kubwa lenye njia za magari.

Gari hili imesimamishwa kando ya barabara likiwangoja wateja. Juu yake kuna bango kubwa ambalo linaonyesha sehemu ambayo gari hili linaenda na kando yake kuna mhudumu ambaye amevalia sare yake ya kazi akiwaita wateja kwenye gari.

Mabasi haya ya kubeba abiria. Basi moja linaonekana kuwa na rangi ya kijivu na rangi ya samawati na nyingine mbele yake kwa kulia ikiwa na michoro ya kuvutia. Polisi aonekana kuchunguza kuwa yako katika hali nzuri.

Magari yaliyosimama kando ya barabara hii ni la kubeba wateja. Magari mbili ndogo yenye mabango ya kuonyesha kuwa ni ya kubeba wateja na nyuma yake kuna basi moja kubwa ambayo ni ya kubeba wateja katika eneo tofauti.

Basi hili la abiria limeegeshwa kando ya barabara. Abiria wanaonekana wakishuka na wengine wakipanda na kuna watu wengine wanaonekana kutembea kando ya barabara, na kuna majengo marefu yakionekana nyuma. Hii inaashiria jinsi yanahudumia idadi kubwa ya watu kila siku.

Magari ya kubeba abiria yamesimama kwenye kituo cha kuweka mafuta ikingojea abiria wanaoenda sehemu tofauti. Kando yao kuna binadamu ambao wanaonekana kutembea na wengine wamevalia shati ya rangi ya samawati.

Kuna msongamano wa magari barabarani katikati ya jiji ikiwemo basi la abiria lililoegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wengi wakitembea na baadhi wakiwa wanapanda au kushuka kwenye mabasi. Hii inaashiria hali halisi ya usafiri wa umma.

Barabara hili imegawanywa mara mbili ili kuwezesha magari kuelekea katika sehemu tofauti na kuzuia msongamano wa magari. Gari la polisi linaonekana kwenye barabara na kuna wale ambao wanatumia pikipiki na kuna wenye wanatembea kando ya barabara.

Gari haya ambayo ni ya kubeba wasafiri yana mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo magari haya yanalekea. Magari haya ni ya rangi nyeupe na yana maandishi yarangi ya kijani kibichi na kando yake kuna duka la kuuza dawa.

Barabara hili lina lami na imepanuliwa ili iwe na pande mbili ili kuzuhia msongamano wa magari. Pia ina vizuizi kando ya barabara ili kuzuhia ajali yanayoeza tokea barabarani.

Gari hili ni la kubeba abiria, juu yake kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambalo gari hili linaenda. Abiria wanaonekana kuelekezwa kuanda gari na kondakta wa gari hili na kando yake kuna muuzaji ambaye amekaa kando.

Mabomba meusi yanaonekana kupangwa kwa utaratibu, yatatumika katika kusafirisha maji au uchafu ili kuzuia uchafuzi wa mazingira katika eneo tofauti ambayo yatawekwa na wataalamu wanaohusika na jambo hili.

Maji inaonekana kumwagika kutoka kwa bomba kubwa, na kando yake kuna nyasi na matawi ya rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria kuwa, bomba hili linafaa kutengenezwa, ili kuzuia uharibifu wa maji.

Mfereji mkubwa umetengenezwa kwa ajili ya kupitisha mabomba ya maji na mifumo ya usimamizi wa taka Mabomba mbalimbali baadhi yakiwa yamekwisha fungwa na mengine yakisubiri kuwekwa yanaashiria ujenzi wa miundombinu muhimu ya huduma za maji na usafi.

Barabara hili ni ndogo na limeharibika, ina matope na maji machafu yaliyotuama. Inaashiria changamoto katika usambazaji wa maji safi na usimamizi wa taka. Hii inaonekana kuwa na hali mbaya na ni tatizo katika jamii na linaweza sababisha ugonjwa.

Maji yanaonekana kuhifadhiwa kwenye chupa ya rangi ya samawati. Yamewekwa juu ya kabati moja na inaashiria umuhimu wa upatikanaji wa maji salama na safi ili watu wanaokunywa wasiweze kupata ugonjwa wowote.

Sehemu hii ni paa la jengo lililojengwa kwa mbao na mabati ya plastiki huku mabomba yanaonekana yakipita chini yake kuashiria mfumo wa usambazaji. Mabomba hayo yanahusiana na usambazaji wa maji au wa mifumo ya taka kwenye jumba hili.

Bomba la maji linaonekana kuwekwa ukutani. Inaweza kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji ambalo kina kifaa cha kufungua na kufunga maji, ili kuweza kuzuia kumwagika wa maji na kuchafuka.

Mabomba haya ni ya rangi ya kijani kibichi yanatumika kuelekeza maji katika eneo tofauti ambapo watu tofauti wanaishi na kando yake kuna miti na majani ya rangi ya kijani kibichi na yanasaidia kuzingatia usafi kwenye mazingira.

Gari hili ni la kuchukua takataka katika eneo ambao watu wanaishi na masehemu za kazi. Hii husaidia kuhakikisha kua mazingira ni safi, na kuzuia magonjwa yanayotokana na uchafu unaotupwa popote.